Hii ni sekta ya kilimo cha ng'ombe. Hapa ni zizini. Kuna ng'ombe wa rangi nyeupe. Mtu wa jinsia ya kike, anawaosha huku akitumia paipu ya rangi ya kijani inayotoa maji masafi.

Hii ni sekta ya kilimo. Haya ni mandhari ya shambani. Shamba hili lina miti ya ndizi na mimea mingine ya rangi ya kijani. Pia kuna mchanga wa rangi ya hudhurungi, ambao hutumika katika kupanda mimea hii.

Hii ni sekta ya kilimo cha maziwa. Hapa ni zizini. Ng'ombe wamewekwa mashine ya kukama maziwa kwenye chuchu zao, huku maziwa hayo yakielekezwa kwenye mitungi ya kuhifadhi maziwa.

Hii ni sekta ya kilimo cha ndizi. Haya ni mandhari ya sokoni. Migomba ya ndizi iliyokomaa zaidi ya ishirini ya rangi ya kijani, imepangwa chini ili iweze kuuzwa.

Hii ni sekta ya kilimo. Mtu aliyevalia kabuti ya rangi ya manjano na kofia ya manjano, ananyunyuzia ng'ombe dawa akitumia kinyunyuzi dawa cha rangi ya manjano chenye vifuniko vya rangi ya samawati.

Hii ni sekta ya kilimo cha ndizi. Haya ni mandhari ya shambani. Kuna mti wa ndizi ambao una mgomba wa ndizi iliyokomaa tayari kuvunwa.

Hii ni sekta ya kilimo cha chakula. Hili ni shamba la mahindi na maharagwe ya rangi ya kijani. Dada huyu amepigwa picha huku amechuchuma shambani.

Hii ni sekta ya kilimo cha ndizi. Migomba ya ndizi imewekwa chini. Mama aliyejifunga leso ameinama, ilhali mwanaume mmoja anaonekana akiwa ameinua mgomba wa ndizi, ili kuingiza kwenye gari lililoegeshwa kando.

Hii ni sekta ya kilimo. Hili ni shamba la mahindi, mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi ya zambarau na kofia kichwani, amevuna hindi moja lililokomaa.

Hii ni sekta ya kilimo cha ndizi. Haya ni mandhari ya shambani. Kuna miti mingi ya ndizi ya rangi ya kijani. Pia kuna mchanga wa rangi ya hudhurungi.

Hii ni sekta ya kilimo cha maziwa. Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wako juu ya lori. Wanatoa maziwa ambayo yako kwenye mitungi. Aliyevaa kofia na kabuti nyeupe ndiye anayeyapokea na kuyachunga.

Haya ni mandhari ya kilimo cha maziwa. Mwanadada mmoja aliyevalia kabuti nyeupe, anayepima maziwa yaliyoletwa na wakulima wa maziwa, kama yana viini vyovyote.

Hii ni sekta ya kilimo cha mahindi. Mahindi yaliyopandwa yamekauka kutokana na jua lilitotanda. Jua hili limefanya mahindi haya kukauka, tayari kuvunwa.

Hili ni sekta ya kilimo. Haya ni mandhari ya shambani. Kuna miti ya ndizi ya rangi ya kijani. Miti huu ina migomba ya ndizi iliyokomaa tayari kuvunwa.

Humu ni mashambani. Ngombe amefungwa miguu miwili ya nyuma. Dada aliyevalia shati ya rangi ya kijani na rangi ya chungwa na patapata miguuni anakama chuchu za ngombe huyu. Anakinga maziwa hayo akitumia ndoo ya rangi ya samawati na nyeupe.

Hii ni sekta ya kilimo hapa ni katika shamba la ndizi. Naona miti ya ndizi yenye migomba iliyokomaa tayari kuvunwa. Mtu mmoja anaonekana akiitazama migomba hiyo.

Hii ni sekta ya kilimo. Shamba hili limejaa miti mingi ya ndizi ya rangi ya kijani kibichi pia kunaonekana watu wawili wakitembea tembea humo. Mmoja anaonekana amevalia shati ya rangi ya manjano.

Kuna migomba ya ndizi ya rangi ya kijani, ambayo imewekwa chini. Wanaume wawili wanazibeba, na kuweka kwenye lori mbili zilizoegeshwa kando. Pia kuna mwanamke aliyejifunga leso, ameinama kuwasaidia.

Hii ni sekta ya kilimo cha maziwa. Hapa ni zizini. Kuna ng'ombe wawili mmoja amefungwa miguu ya nyuma kutumia kamba. Mwanaume aliyevalia ovaroli ya rangi ya manjano na buti nyeusi za mvua, anakama chuchu za ng'ombe huyo. Huku akiyaelekeza maziwa kwenye ndoo nyeupe.

Hii ni secta ya kilimo, hapa ni shambani. Shamba hili limepandwa mahindi. Mkono umeshika mimea wa mahindi, unaonyesha jinsi ambavyo wadudu wamevamia mahindi hapa shambani.

Kuna migomba ya ndizi ya rangi ya kijani ambayo imetandazwa chini. Mwanaume anaibeba na kuweka kwenye gari lililoegeshwa kando. Pia kuna mwanamke aliyejifunga leso ameinama kumsaidia.

Hii ni sekta ya kilimo. Hapa ni katika shamba la ndizi. Kuna watu watatu, wawili ni wa jinsia ya kiume ilhali mmoja ni wa jinsia ya kike. Tayari wamevuna migomba ya ndizi iliyokomaa.

Hii ni sekta ya kilimo cha maziwa. Ng'ombe wawili wamefungwa miguu yao ya nyuma, kutumia kamba. Mmoja amewekwa mashine ya kukama maziwa, kwenye chuchu zake.

Hii ni sekta ya kilimo cha maziwa. Ng'ombe amefungwa miguu ya nyuma kwa kamba. Mwanadada mmoja anakama chuchu za ng'ombe huyo ili kupata maziwa.

Hapa ni shambani, kuna mtu ambaye amevalia kofia ya zambarau na tishati ya samawati. Amesimama kando ya mti wa ndizi ambao una mgomba wa ndizi zilizoiva za rangi ya manjano.

Hii ni sekta ya kilimo cha wanyama. Dada aliyevaa aproni ya rangi ya bluu bahari na amebeba kinyunyizi cha dawa ya rangi ya samawati mgongoni, ananyunyizia ng'ombe dawa.

Hii ni sekta ya kilimo. Ng'ombe watano weusi waliowekwa alama ya rangi ya manjano katika masikio yao wanakula nyasi zilizowekwa kwenye taili .

Hii ni idara ya kilimo cha chakula. Hapa ni shambani, kumepandwa mimea ya aina nyingi. Ya kijani, kama vile kabichi, mahindi, ndizi, na nyasi ya ng'ombe. Mchanga wa rangi ya hudhurungi unafanya mimea kunawiri vizuri.

Hii ni sekta ya kilimo cha maziwa wanaume wanne wamesimama ,watatu wamesimama karibu na lori lenye maandishi "maziwa kutoka milima kenya" ilhali Moja anatoa mitungi mbili ya maziwa kutoka kwa pikipiki.

Hii ni sekta ya kilimo cha maziwa. Dada aliyevaa kabuti nyeupe anayapima maziwa yaliyoletwa kuhakikisha kuwa hayana madhara yoyote.

Hii ni sekta ya kilimo cha ndizi. Migomba ya ndizi ya rangi ya kijani iliyokomaa, imesimamishwa chini, tayari kuuzwa kwenye sehemu mbali mbali za nchi.

Kuna migomba mingi ya ndizi ambayo imewekwa chini. Watu wanaonekana wakiweka kwenye lori mbili zilizoegeshwa kando ili kuisafirisha.

Hii ni sekta ya kilimo. Kuna ndizi ambazo zimepangwa sakafuni, zingine ni za rangi ya kijani, ilhali zingine ni za rangi ya manjano. Zingine zimepangwa kwenye crate , ya rangi ya zambarau.

Hii ni sekta ya kilimo cha ndizi. Haya ni mandhari ya shambani. Kuna miti ya ndizi ya rangi ya kijani yenye migomba ya ndizi ambazo zimekomaa tayari kuvunwa.

Hii ni sekta ya kilimo. Haya ni mandhari ya shambani. Kuna miti mingi ya ndizi ambayo imepandwa ya rangi ya kijani, na bado haina migomba, ni miwili tu ambayo inayo.

Hii ni sekta ya kilimo. Kuna ngombe saba, wanne ni weusi ilhali watatu ni weupe wenye madoa doa ya rangi nyeusi. Wanakula chakula kutoka porini. Pia kuna mkulima mmoja ameinama huku amevalia buti nyeupe za mvua.

Hii ni sekita ya kilimo cha mandizi. Haya ni mandhari ya sokoni. Kuna migomba mingi ya ndizi ambayo imeletwa na kina mama ili wateja waweze kuzinunua kwa bei nafuu.

Hii ni sekta ya kilimo cha ndizi. Watu wamesimama ilhali mmoja wao ameinama huku akipanda ndizi kwenye mchanga wa rangi ya hudhurungi.

Haya ni mandhari ya shambani. Kuna miti ya ndizi ya rangi ya kijani, pia kuna mgomba wa ndizi uliokomaa tayari kuvunwa.

Hii ni kilimo cha maziwa. Ng'ombe wawili wamefungwa miguu yao ya nyuma. Wazee wawili wameinama, wanakama maziwa kutoka kwa ng'ombe hao. Watu wamesimama wanataka kuyanunua maziwa hayo kwa hamu na ghamu.

Hii ni sekta ya kilimo cha maziwa. Ng'ombe mweupe anakamwa maziwa na dada mmoja aliyevaa nguo nyeusi tititi, na kofia nyekundu. Anatumia jug kuyateka maziwa hayo.

Hii ni sekta ya kilimo cha maziwa. Haya ni mandhari ya nyumbai. Pikipiki mbili zimeegeshwa karibu na lango. Kila mmoja imebebeshwa mitungi ambayo hutumika kuweka maziwa.

Hii ni sekta ya Kilimo cha maziwa, ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe amefungwa miguu yake ya nyuma huku mashine ya kukama maziwa imewekwa kwenye chuchu zake na kuelekezwa kwenye mtungi wa kuwekea maziwa.

Hii ni sekta ya kilimo cha ndizi. Hapa ni shambani. Kuna miti mingi ya ndizi ya rangi ya kijani. Juu angani, kuna mawingu meupe pepepe na mbingu ya rangi ya samawati.

Hii ni sekta ya kilimo cha maziwa. Ng'ombe wawili weusi wamewekwa mashine ya kukama maziwa kwenye chuchu zao, na maziwa hayo yakaelekezwa kwenye vitu vya kutekea maziwa hayo.

Hii ni sekta ya kilimo cha chakula. Migomba ya ndizi ya rangi ya kijani imevunwa. Wachuuzi kutoka sehemu mbalimbali wamekuja ili wanunue migomba hiyo kutoka kwa wakulima kwa bei nafuu.

Ng'ombe wanne mmoja mweusi, wawili weupe na mwengine wa rangi ya hudhurungi wako kwenye jaa la taka, wanakula kutoka janala hilo lililo na takataka ya kila aina.

Hii ni sekta ya kilimo cha mahindi. Haya ni mandhari ya shambani. Shamba hili linaonekana kunawiri kutokana na muonekano wa mahindi ambayo ni ya rangi ya kijani.

Hii ni sekta ya kilimo. Kuna ng'ombe watano katika zizi, lililo chini ya miti yenye kivuli. Wawili weusi wawili, wawili ya rangi ya hudhurungi, na mmoja mweupe. Mkulima aliyevaa t-shati ya samawati na suruali ya hudhurungi, anawalisha.

Hii ni sekta ya kilimo cha mahindi. Mahindi ambayo hayajakongolewa, juani. Mtu mmoja aliyevaa nguo nyeusi, ameshika hindi moja tayari kuligongoa.

Hii ni sekta ya kilimo cha ndizi ambapo ndizi nne zilizokomaa za rangi ya manjano, zimewekelewa juu ya meza, tayari kuliwa.

Ndizi za rangi ya kijani zimewekelewa juu ya meza ya rangi ya hudhurungi. Mtu aliyevaa shati ya kijani, ametoa ndizi moja ganda, mkono mmoja umeshika ganda hilo na huu mwingine umeshika ndizi tayari kutumbukiza kwenye bakuli la rangi ya samawati.